Meza imeandaliwa na sahani tatu. Kuna sahani moja ya kebabu na kachumbari. Kachumbari ni mchanganyiko wa nyanya na kitunguu, na sahani zingine mbili ambavyo vinavyoonekana iko na vyakula vingine.

Kuna mwanaume na mwanamke ambao wanauza vyakula vya mtaani kama vile vibanzi, mshikaki, sambusa na nyama kadhalika. Wanauza nje ya duka.

Vitu vingi vinauzwa katika soko hili kama vile vitunguu, nyanya, tangawizi na pia viungo vya chai na viungo vya chakula ambavyo vimeekwa kwa chupa kadha wa kadha hapo juu, juu ya mbao.

Mwanamke huyu anaonekana anakula chakula tamu sana ambayo ni pilau, nyama, viazi na pia kando ya meza kuna kibeti chake hapo.

Sahani hili lina chakula kwa jina ya biriani. Biriani ni mchele na mchuzi wake wa nyama au kuku, lakini hapa ni biriani na nyama ya ng'ombe.

Chakula hiki kinaonekana kuwa kitamu, ambayo kuna mchele na pia mchuzi kando wa maharagwe na pia nyanya imekatwakatwa imeekwa kando ya sahani hio. Mwiko juu ya meza.

Mwanaume huyu anaonekana anatembea katika njia kubwa na amevaa shati ya rangi ya samawati na kofia ya rangi ya samawati na ameshikilia karatasi mkononi.

Mwanamume huyu anaonekana kukuwa mkulima na kuna ng'ombe tano. Ambayo anaonekana anazilisha nyasi iliyokauka. Na ng'ombe hizi wako katika zizi.

Sahani hili lina chakula ambayo ni za kufurahisha kama viazi, kuna shawarma, na kuna mchanganyiko wa kitu ambao unaingiza viazi ndogo ndio ukule nao na kuna sharubati ambao kuna ndimu juu.

Mzungu huyu anaonekana kula chakula kwa aina ya mchele, maharagwe, kuku, kabeji na skuma na pia kando yake kuna sahani ambayo inaonekana kuwa na chakula mabaki ya chakula zingine.

Sahani hii iko na chakula tamu sana chakula hiyo ni kama vile pilau, nyama, pilipili ya kupikwa, kachumbari ambayo kachumbari ni mchanganyo wa nyanya na kitunguu na pia kuna ndizi hapo kando.

Mashua mengi yako kando ya bahari hii na kuna changarawe mengi na pia nyasi na pia kuna miti ya mnazi na pia kuna kivuli ambapo mtu anapumzikia hapo kwa sababu jua ni kali.

Mgomba wa ndizi hii, unaonekana kukuwa na mandizi mengi ambapo kuna mwanaume aliyevaa shati na suruali na viatu vya mvua. Ni kama anachuna ndizi.

Mwanaume huyu anaonekana anaosha viungo vya chakula kadhaa wa kadhaa na pia kuna mchanga, na pia anauza vitunguu na amevaa koti nyeupe na kofia nyeupe kichwani.

Mti hili unaonekana kukuwa na nyoka juu ambayo nyoka amejiviringa hapo kando ya hiyo mti na pia kuna dirisha hapo kando ya hiyo mti.

Pwani hii iko na bahari na mchanga nyeupe na pia kuna nyasi, kuna maua na kndo yake kuna nyumba ndogo ya kivuli ambayo inaitwa MOCO SUNSET ambayo watu waneza tumia kama jua ni kali na kuitumia kama kivuli.

Mti huu ni mkubwa sana na una maua mengi juu na pia matawi mengi na chini yake imejaa mawe mengi sana mpaka kando yake mawe mengi sana.

Sahani hii ina chakula kwa jina la bajia. Bajia ni mchanganyiko wa kunde na unga, ambao unaingizwa kwa mafuta, halafu unatolewa unakula. Mtu ameshikilia na mkono na hapo kando kuna sharubati.

Mwanaume huyu anaonekana kuwa mzee kwa sababu ana mvi kichwani, na pia anaonekana kuuza samaki mengi, samaki wakubwa na pia wadogo wale ambao wametolewa majini na pia bado hawajapikwa.